Hapa ni eneo ya kuuza magari. Tunaona magari ya aina mbali mbali kama vile Mercedes, Isuzu, Vitz na nyinginezo. Ni rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na nyinginezo.

Hili ni duka la kununua maziwa imeandikwa Mount Kenya Milk Depot. Muuzaji anawauzia wanunuzi wake ambao ni wavulana wawili. Wamesimama mbele ya duka kununua maziwa, na vile vile tunaweza kuona watoto pia wako pale dukani.

Kuna viatu vingi sana vya wanaume pamoja na wanawake. Vinakaa kuuzwa, vilevile ninaona vimeegemezwa katika ukuta ulioandikwa Darling find your beautiful , na pia kuna yule anayepita kando ya viatu.

Hii ni duka. Wanauza vitu mbalimbali. Anayeuza ni msichana mdogo na anauza vitu kama; Softcare, pampers , sukari, mafuta ya kupika, maziwa na vitu zingine.

Hii ni duka ya kuuza vitu mbalimbali ambazo zinatoka kwenye ng'ombe kama maziwa, mafuta na vitu mbalimbali. Maziwa mala, yoghurt , maziwa tamu na vitu mbalimbali zingine pia.

Hii ni duka inayoitwa Atah Shop. Ni duka ya kuuza vitu mbali mbali kama vile soda, na vitu zingine za kutumika nyumbani. Vile vile, mlangoni kunao M-Pesa inayotumika kwa njia mbali mbali.

Hapa ni mahala ambapo mtu anataka kulipa kwa minajili ya vitu ambavyo ameweza kununua au kuhudumiwa. Naona ako kwenye simu anataka kulipa pale kwa Safaricom toolkit .

Gari nyeupe, naona taa zake mbili vilevile mataa zake zimewashwa na imeegemewa katika mlango ulioandikwa maneno kadhaa kama vile approach slowly outdoor

Hii ni kampuni ya Letshego inayosaidia watu mbalimbali kufanikisha manyumba zao. Ikiwa wanakuwa na shida wanazifanikisha, naona pia wako na home insurance, unbeatable home and property insurance of Kenya .

Hii ni soko. Wanauza vitu kadhaa. Kunayo ndizi yenye rangi ya majani, ndizi ya manjano iliyoiva na inahitajika kuliwa . Vilevile, kuna nyanya, hoho, tangawizi na vitu kadhaa.

Hizi ni maelfu kadhaa za nchini Kenya. Zimeshikwa mkononi na muafrika na zinaonekana kuwa kama elfu ishirini na tano.

Hili ni duka la kuuza vitu tofauti tofauti, zinazotumia umeme vilevile tunaona ni MPESA inayotumiwa kutoa na kuweka pesa, na tuna uwezo wa kuona pia besheni nje ya duka lile.

Hili ni kibanda la kuuza vitu tofautitofauti. Tunaweza kuona besheni nje ya mlango, ndizi ikiwa imewekwa katika duka lile. Vilevile tuna uwezo wa kuona fridge ambayo inatumika kuweka vitu kama soda na maji baridi.

Hapa ni mahali pa kuuza gari. Paweza kuwa pia mahali pa kuegesha gari. Kuna magari mbalimbali vya aina mbalimbali kama vile toyota, isuzu, nissan, magari nyeusi, nyeupe, nyekundu na rangi nyinginezo.

Hii ni soko ya kuuza vitu vingi. Ni vya duka, naona michele, naona sukari, naona unga wa ngano, naona unga wa ugali na vile vile naona M-Pesa, ambayo inatumika kutoa na kuweka pesa.

Hapa ni mahala pa kuuza gari aina ya Mercedes Benz. Ni gari nzuri sana lenye shepu nzuri sana. Kuna ya nyeusi na vile vile pia kunayo nyeupe.

Hili ni gari aina ya Land Cruiser TX yenye number plate KBK. Ina gurudumu nne, ni nyeusi pamoja na taa zake pia ni nyeusi na zingine zikiwa nyekundu.

Twaweza kuona lori ikiwa imebeba magunia ya vitunguu. Vile vile tunaona mkulima akiwa amesimama kando ya mazao zake. Anaweza ku idhinisha ya kwamba zimefika salama na zimeteremshwa kutoka lorini.

Mwanabiashara amefungua duka lake, pamoja na mpesa, inayotumika kutoa na kuweka pesa kwenye simu, na kutumika kwa njia mbalimbali. Vile vile, tunaona muuzaji mwingine, anauza smokie pale, ambayo inatumika kula.

Hapa ni sokoni. Naona maduka mbali mbali pamoja na pale pa kusaidiwa kuchukua pesa kama M-pesa . Naona duka ya kupambua . Naona muuzaji anauza vifaa mbalimbali pale sokoni.

Hili ni eneo la kuuza magari yaitwa Car Locus, na kuna nambari ya kuwapata pale, vilevile kuna aina nyingi sana za gari, zikiwa nyeusi, nyeupe, nyekundu ni ya aina mbalimbali kama vile isuzu, mercedes benz na kadhalika.

Hii ni soko ya vitu kadha wa kadha, vilevile kama tangawizi, naona mimea mbalimbali, vilevile naona mwavuli ambao unatumika kuzuia jua ili isiharibu bidhaa zile zinazouzwa sokoni.

Hii ni gari aina ya Nissan yenye gurudumu nne na number plate ya KDC 809 A . Haina mwendeshaji lakini ni la kifahari sana.

Naona simu nyeupe . Imeshikwa na mikono ya binadamu nyeusi. Naona vitu mbali mbali kwenye simu kama vile send money, withdraw cash, buy airtime na vitu mbali mbali. Ni kama anataka kulipa kile ambacho alinunua.

Hii ni duka au soko ya kuuza viatu mbalimbali vya kimasai. Naona muuzaji pale anajaribu kuchokora viatu hivyo na kuangalia ikiwa viko sawa. Viatu hivyo vimetengenezwa kwa aina mbali mbali kulingana na jinsi ambavyo mtu angependa.

Tuna uwezo wa kuona magari kadhaa wa kadhaa, nyekundu, nyeupe, nyeusi. Vile vile, pale juu tunawaona wanaume kadhaa wa kadhaa wakiwa wamesimama mbele za gari. Sijui wapo gari zile ni zao au la.

Hili ni gari jeupe aina ya Nissan. Lina gurudumu nne pamoja na mataa na number plate yake ni KCN 709.

Hili ni duka la kufanya vitu tofauti tofauti. Tunaona M-pesa inayotumiwa kuweka na kutoa pesa. Vilevile wanauza switi , mikate, chupa na vitu nyinginezo.

Hizi ni elfu mbalimbali za nchi ya Kenya. Kwa hesabu, zinakaa kuwa elfu kumi na tano hivi. Zimewekwa na kupangwa juu ya meza, zinang'aa sana.

Hii ni soko ya kuuza vitu mbali mbali, vitu kama viazi, karoti, pilipili manga. Viazi zimewekwa katika ndoo tofauti tofauti, na zingine pia zimewekwa chini.

Hapa ni Kieni Dairy Products Limited. Ni mahala pa kuuza na kununua vitu zinazotokana kwa maziwa, kama vile; mala, yorghut ,maziwa yenyewe. Unaweza kuona mnunuzi akiwa kwenye lango kuu, akiwa anataka kuingia kununua maneno yale.

Hii ni gari aina Toyota TX, ni nyeupe na ina gurudumu nne, kuna watu waliojiegemea pale ili kuzuia uchovu wa kutokana na kusimama.

Hapa ni sokoni, wanauza bidhaa mbalimbali kama pilipili hoho, pilipili manga, pilipili na nyanya, viazi. Na vilevile tunaweza kuona pia wanunuzi wakitembea kwenye soko lile.